Kituo kikubwa cha kupoza na kusambaza umeme chenye transfoma kadhaa zilizopangwa kwa mistari na miundo mbinu mikubwa na nyaya za umeme. Kituo hiki cha umeme ni muhimu sana kwa kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali.

Mafundi wa stima wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme, wakitumia ngazi ndefu. Hii inaashiria huduma muhimu za serikali na usambazaji na mategenezo ya umeme ambazo ni muhimu sana hapa mjini kwa kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya umeme.

Bwawa la umeme wa maji likiwa na jukwaa la saruji lenye nguzo za taa na ulingo wa zambarau. Hapa Kenya mabwawa kama haya ni muhimu kwa uzalishaji wa umeme na pia huweza kusaidia katika umwagiliaji kwa kilimo ingawa kwa sasa haina bwawa kubwa kama hii.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kwa mvuke ambapo kuna majengo makubwa, mabomba mengi na minara ya kukozea yenye moshi unaotoka. Hii inaashiria mradi mkubwa wa uzalishaji wa nishati labda wa kijiografia muhimu kwa miundo mbinu ya Kenya.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jotoardhi. Inaonyesha jitihada za Kenya katika kutumia rasilimali zake asilia kuzalisha umeme safi na endelevu, muhimu kwa maendeleo ya nchi.

Nguzo za umeme zilizo simama mbele ya machweo ya jua zikisafirisha umeme hapa mjini. Nguzo hizi ni muhimu kwa kusameza umeme kwa wakazi na viwanda, na zinaonyesha miundo mbinu muhimu na nishati.

Nguzo kubwa ya umeme wa chuma ikibeba nyaya za umeme zinazopitisha umeme wa voltage ya juu. Nguzo hii imesimama kwenye eneo la wazi lenye miti na nyasi. Chini ya anga la blue lenye mawingu meupe. Hii inaashiria miundo mbinu muhimu ya usamabazaji wa umeme ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya maeneo.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme labda mtambo wa joto ardhi au kituo cha nishati ya mvuke. Majengo makubwa ya viwanda yanaonekana na moshi mweupe ukitoka kwenye minara. Miundo mbinu ya nyaya za umeme na mabomba pia inaonekana ikizungukwa na mandhari ya milima na mimea.

Mitambo mikubwa ya uchimbaji, ikiwezekana ya mafuta au gesi katika eneo la wazi lenye milima. Kuna jengo refu la uchimbaji katikati, imezungukwa na miundo mingine ya viwandani. Mandhari haya yanaashiria mradi mkubwa na nishati, labda katika eneo la mbali nje ya jijini.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme na kituo kidogo cha kusambaza umeme ulioko karibu na bandari. Unaonyesha miundombinu muhimu ya nishati inayounga mkono shughuli za bandari na mji na pia uwezo wa kuzalisha umeme kwa wingi hapa Kenya.

Shamba kubwa la paneli za solar zilizopangwa kwa safu ndefu. Zikinyoosha hadi upeo wa macho na miti, na misitu nyuma. Inaashiria mradi mkubwa wa uzalishaji na nishati ya jua, muhimu kwa maendeleo endelevu ya Kenya.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi za chuma, na nyaya zinazosafirisha umeme. Kituo hiki ni muhimu sana, kwa kusambaza umeme kwa wakazi na viwanda, na ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya nishati.

Mbuni jike akiwa amelala kwenye kiota chake, akitaga mayai yake makubwa meupe kwenye nyasi kavu. Mayai mengine yametapakaa karibu naye. Mandhari ya nyuma inaonyesha savana pana yenye miti michache, na labda mifugo au wanyama pori mbalimbali. Hii inaashiria mazingira ya wazi.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa kiholela karibu na mto. Mazingira yamejaa taka hiziz zikiwemo chupa za maji na vinywaji vingine. hii inaonyesha uharibifu wa mazingira na umuhimu wa usimamizi wa taka.

Kundi la wachezaji sarakasi wa kiafrika wakiwa wamevalia mavazi yenye michoro ya chui wakifanya maonyesha ya kusisimua .Wanaonekana wakiwa wamejikita katika maonyesho ya nguvu na ushirikiano. Nyuma yao kuna jukwaa na viti vingi vya watazamaji ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya burudani.

Tumbili mama akiwa amebeba mtoto wake mdogo, wote wakiwa wamekaa kwenye nyasi. Tumbili mama anaonekana akimwangalia mtazamaji kwa umakini akilinda mtoto wake kwa upendo. Hii inawakilisha uhifadhi wa wanyamapori na umuhimu wa kulinda viumbe hai katika mazingira yetu.

Mfumo mkubwa wa mabomba ya zege yaliyowekwa kwenye mtaro mrefu ulichimbwa labda kwa ajili ya usafirishaji wa majitaka au majji ya mvua. mabomba haya yanaonekana yakiwa yamefunikwa na maji kidogo na udongo.

Mwanamme akitembea katika eneo lenye matope na takataka labda baada ya mvua na mafuriko huku akibeba ndoo na gunia. Nyuma yake kuna vibanda vilivyo jengwa kwa mabati ikionyesha mazingira magumu ya makazi.

Huu ni mkutano wa muhadhara, unaoendelea chini ya mti mkubwa. Ambapo kundi kubwa la watu limekusanyika. Wengi wao wameketi kwenye viti. Inaonekana ni mkutano wa jamii au wadau kuhusu masuala ya uhifadhi wa mazingira au usimamizi wa raslimali.

Kundi la pundmilia wakichungia kwenye nyasi ndfu zilizokauka. Kwa mbali tunaweza kuwaona wanyama wengine wanyamapori kuashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili hapa Kenya.

Kundi la wanaume wakiwa na fulana za rangi ya kijani kibichi na buti wakifanya usafi katika eneo chafu yenye maji na taka. Mmoja wao anatoa mfuko mkubwa mweusi uliojaa takataka kutoka majini huku wengine wakiendelea kusafisha. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima ya taka ikisisitiza umuhimu wa usafi wa mazingira.

Eneo lililo kubwa na mafuriko na uharibifu mkubwa. Nyumba zilizo jengwa kwa mabati zimebomoka na mabaki yake yamezagaa kila mahali. Watu wanaonekana wakijaribu kuregesha hali ya kawaida katikati ya matope na vifusi.

Bwawa lililojaa majani ya maua ya maji yakifunika sehemu kubwa ya uso wa maji. Chini ya maji, samaki wawili wanatoka nje wakionyesha ishara ya maisha ya majini. Hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira ya maji na viumbe wake.

Hii inaonyesha matengenezo ya miundo mbinu ya maji nchini Kenya, ambapo fundi anaimarisha viundio vya bomba kubwa la maji, ikiashiria jitihada za serikali kuhakikisha, upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi.

Mwanamme akimpiga picha mwanamke karibu na maporomoko ya maji. Maporomoko ya maji ni sehemu muhimu ya mazingira asilia na raslimali za maji ambazo zina jukumu kubwa katika uhifadhi wa mazingira hapa jijini.

Wanawake wakifua nguo kwenye maji machafu karibu na makazi duni yaliyojengwa kwa mabati. Huku mazingira yakionekana kuchafuka na kuwa na matope. Inaashiria changamoto za upatikanaji wa maji safi na mazingira magumu ya kuishi. Jambo linaloweza kupatikana katika maeneo ya mabanda.

Wanaume watatu wakisukuma mkokoteni uliobeba mifuko mikubwa iliyojaa vitu, labda takataka au bidhaa za kuuza kwenye barabara ya vumbi katika eneo la mji. Hii inaonyesha shughuli za usafishaji na uwezekano wa usimamizi wa taka.

Mwanamke aliyevaa nguo ya jikoni akisimama karibu na vyungu vikubwa, vitatu vya kupikia, ambavyo vinaonekana vinatumia kuni au makaa. Hii inaweza kuwa jikoni la shule, hospitali au taasisi nyingine ya umma; ambapo vyakula hupikwa kwa wingi. Inaashiria huduma za upishi kwa jamii.

Juhudi za uhifadhi wa mazingira nchini Kenya, ambapo watu wawili wanashiriki katika shughuli ya kusafisha taka karibu na mto. Huu ni mfano wa kujitolea kwa jamii katika kulinda vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla.

Tembo mchanga akirusha vumbi juu kwa kutumia mkonga wake huku kundi la watalii likiwa limejipanga nyuma likiangalia. Inaonekana ni eneo la kuhifadhi wanyamapori kama vile kituo cha kuwalea tembo yatima ambapo wageni hupata fursa ya kuona tembo hawa wakifanya shughuli zao.

Twiga akilamba au akijaribu kula kitu kutoka kwenye uzio wa mbao, huku ulimi wake mrefu ukiwa nje. Nyuma yake kuna twiga mwengine na miti mingi, ikionyesha mazingira ya uhifadhi wa wanyama au kituo cha uhifadhi wa wanyamapori. Hii inaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na rasilimali asilia.

Daraja la kijani kibichi, likipita juu ya mto, huku chini ya daraja kukiwa na mtu akipiga makasia kwenye mashua ndogo. Nyuma, majengo marefu yanaonekana, yakiashiria mandhari ya majini, yenye maeneo ya burudani ya asili.

Twiga wawili wakitembea kwenye nyasi huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma. Hii ina ashiria mchanganyiko wa wanyama porini na mazingira ya mjini. Inaonyesha juhudi za uhifadhi za wanyama pori karibu na makazi ya watu.

Watu watatu mashuhuri wanatembea katika msitu. Ziara hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na jitihada za Kenya katika kulinda misitu yake, na pia kutangaza utalii wa kiekolojia.

Mamba kadhaa wakiwa ndani na kando ya maji wakiangaziwa na mwanga wa jua. Eneo hilo linaonekana kuwa mto au ziwa kikionyesha mazingira asilia ya wanyamapori labda katika hifadhi au bustani la wanyama.

Hili kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani. Anga ni la bluu iliyo wazi safi. Labda wakiwa safarini au wakitafuta chakula.

Eneo la ujenzi lenye wafanyakazi wa ujenzi wamevaa kofia ngumu za bluu na jaketi za kuonyesha usalama wakifanya kazi kwenye muundo mkubwa wa zege. Korogo kubwa la njano linashusha nyenzo kwenye eneo hilo. Nyuma kuna miti na anga yenye mawingu.

Bustani kubwa ya kijani yenye miti mingi na majengo marefu nyuma. Maeneo ya kijani kibichi ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira na pia kutoa nafasi za starehe kwa wananchi. Pia utunzaji wa maeneo kama haya usaidia kuimarisha afya ya mazingira na kudumuisha usawa wa kibiolojia.

Asili ya wanyama pori. Nyasi ya kijani kibichi na wanyama pori. Swara wawili na mbuni mmoja wanaonekana wakitembea kwa uhuru, ikionyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori, na usimamizi wa rasilimali asili.

Ziwa kubwa yenye maji ya kahawia likiwa limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Nyuma ya miti kuna majengo marefu ya jiji yanaonekana chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Hii inaonyesha mandhari nzuri ya asili iliyochanganyika na maendeleo ya mijini.

Kundi la watu ikiwemo wanafunzi na viongozi wakishiriki katika kampeni ya upandaji miti wakiwa wameshika miche ya miti. Hii ni inaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ambazo ni muhimu sana hapa Kenya hasa, kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

Huu ni mto ulio jaa taka na uchafu ukiwa na daraja na magari yakipita juu yake. Hali hii inaonyesha changamoto za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Wanafunzi wawili wa kike wakiweka mimea kwenye matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Hii ni njia bunifu ya uhifadhi wa mazingira na matumizi tena ya vifaa jambo ambalo linafundisha sana shuleni ili kuhamisha watoto kujali mazingira.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa na mabomba makubwa ya maji au maji taka yaliyo wekwa ndani yake. Hii inaashiria mradi wa miundo mbinu labda ya usambazaji maji au usimamizi wa maji taka.

Kundi la tembo wadogo, wakicheza kwenye udongo mwekundu. Wakifurahia mazingira, huku kundi la watazamaji likiwatazama kwa umakini. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha uhifadhi wa wanyamapori.

Chui anayeonekana mgongo, ndani ya uzio wa chuma. Labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha uhifadhi. Chui huyo anaonekana akitembea kwenye eneo lenye majani makavu na miti.

Shughuli la uchimbaji wa mifereji, ikiwezekani kwa ajili ya usimamizi wa taka au mazingira. Kuna tingatinga la manjano likifanya kazi, na wafanyakazi wawili wako ndani ya mfereji. Hii inaashiria juhudi za kuboresha miundo mbinu au mazingira katika eneo hilo.

Ziwa tulivu, labda eneo la hifadhi ya asili karibu na mji. Anga lina mawingu meupe meupe yanayo akisi kwenye maji. Upande wa kushoto wa ziwa, kuna kundi la ndege weupe na mazingira yamezungukwa na miti na nyasi za kijani kibichi. Ikionyesha utulivu na uzuri wa asili.

Simba jike amelala juu ya kilima kidogo katika mbuga ya wazi. Nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji linaonekana kupitia ukungu ikionyesha ukaribu wa wanyamapori na maendeleo ya miji, labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Maporomoko ya maji yenye nguvu yakiteremka juu ya miamba iliyojaa mimea. Mizizi ya miti imeninginia kutoka kwenye kuta za miamba na bomba la maji linaonekana juu kushoto. Hii inaashiria uzuri wa asili na labda juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali.

Watoto kadhaa, wengi wakiwa vijana, wameketi chini wakila. Mtoto mmoja mbele anatazama juu na wengine wanaonekana kufurahia chakula chao. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na hii inaweza kuwakilisha juhudi za uhifadhi au usimamizi wa rasilimali ya siri kusaidia jamii, labda hata programu ya lishe nchini Kenya.

Bango la nauli la usafiri wa uma likionyesha bei ya shilingi mia moja kwa safari za kuenda Ruiru, Juja na Thika. Nyuma kuna matatu, boda boda na watu wakivuka barabarani kuashiria shughuli nyingi za usafiri jijini.

Mtaa wenye shughuli nyingi likiwa na matatu ya rangi ya chungwa yenye mapambo mengi. Watu wengi wanatembea na baadhi wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu. Majengo ya biashara yamejipanga kando ya barabara yakionyesha maisha ya mjini yenye pilkapilka.

Eneo lenye shughuli jijini likionyesha magari ya abiria au matatu yakisubiri au yakipakia abiria kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana wakielekea kupanda magari hayo. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionesha mazingira ya mjini.

Hiki ni kituo cha treni kikiwa na jukwaa refu la kusubiria na paa za kuezekea. Lori za treni zinaonekana zikinyooka mbele na upande wa kushoto kuna barabara yenye magari na shughuli za kawaida za mjini.

Matatu ya rangi ya kijani na manjano ikiwa imesimama barabarani ikiwa na watu wamesimama karibu nayo. Matatu hiyo ina maandishi yanayoonyesha Exalted na majina ya maeneo mbalimbali kama vile Mombasa Road na Githunguri. Kuna watu wakitembea kwenye ngazi za jengo refu na miti upande wa kulia.

Barabara kuu yenye njia nyingi na anga lenye mawingu huku kukiwa na magari machache barabarani. Upande wa kushoto, bango kubwa linaonekana wakati mnara wa maji umesimama wazi upande wa kulia. Barabara imezungukwa na kizuizi cha usalama na njia ya watembea kwa miguu.

Mabasi mawili ya City hopper yakiwa yameegeshwa na abiria wakipanda au kushuka. Mabasi haya yamepakwa rangi ya kijani na bluu na yanawakilisha huduma za usafiri katika eneo hilo. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu.

Eneo hili lina shughuli nyingi. Pembeni kuna ishara kubwa ya Meesoff Classic Circle Meru Express Shuttle mbele. Nyuma yake kuna maegesho ya magari, huku watu wakitembea barabarani na kandokando yake. Pia, majengo yenye shughuli nyingi yanaonekana nyuma.

Basi la abiria la metro, lililoegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Linaonekana kuwa katikati mwa mji, kutokana na majengo marefu na miti . Kuna watu wanaosubiri basi na wengine wamebeba mabango ya kutangaza njia za basi. Hii inaonyesha shughuli za usafiri wa umma mjini.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na mabasi na matatu yaliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wakitembea ikiashiria eneo la biashara au kituo cha usafiri. Majengo marefu yanaonekana nyumba na kuna askari kadhaa wanaosimamia trafiki, kuonyesha shughuli za kawaida.

Basi la Citi Hoppa lililoegeshwa kando ya barabara likiwa na rangi ya kijani na njano . Basi hili linaonekana likisubiri au likipakua abiria. Nyuma yake kuna basi jingine la Hoppa likionyesha kuwa huu ni mji unaotumia usafiri wa umma kama mabasi.

Kituo cha treni chenye shughuli nyingi ambapo injini ya reli imesimama karibu na jengo. Barabara iliyo karibu inaonyesha foleni ya magari na mabasi huku watu wakitembea karibu na eneo hilo. Miti mirefu na nyasi zinaonekana upande wa kulia wa reli.

Eeno lenye shuguli nyingi la mjini, labda kituo cha mabasi au texi ndogo. Magari kadhaa ya matatu nyeupe ya Kukema sacco yanaonekana yakiwa yameegeshwa huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama karibu nayo.

Barabara yenye magari, baadhi yakiwa yameegeshwa kando ya barabara huku watu wakitembea kwenye njia ya watembea kwa miguu. Ishara ya barabarani inayokataza kugeuka inaonekana katikati na taa ya trafiki ina rangi nyekundu. Hii inaashiria shughuli za kawaida za barabarani.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili. Kando ya barabara kuna reli na ng'ombe kadhaa wakipumzika karibu na maji machafu. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna daraja la watembea kwa miguu mbali.

Msongamano wa magari na shughuli za usafiri wa umma katika jiji la mjini. Mabasi mawili ya abiria, Veteran na Moana yameegeshwa kando ya barabara huku watu wakizunguka. Mabango ya matangazo ya biashara yanaonekana nyuma.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na mabasi ya abiria yaliyopambwa kwa michoro ya rangi maarufu kwa matatu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku baadhi ya magari mengine yakiendelea na safari zao.

Matatu yenye rangi ya kupendeza yenye maandishi ya i have a dream na michoro ya Marekani na mwanaharakati Martin Luther King Junior. Watu wanasubiri kupanda matatu hii ambayo inaashiria njia kama Thika, Kasarani, Juja na Kiambu. Matatu ni sehemu muhimu ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Sehemu yenye shughuli nyingi, labda jijini. Askari wa trafiki wanaonekana wakisimamia magari ikiwemo matatu, magari binafsi na pikipiki. Majengo ya mijini na miti yanaonekana nyuma ikionyesha mandhari ya jiji lenye msongamano wa matatu na watu.

Eneo la kusubiria matatu. Kuna ishara kubwa nyekundu yenye nambari thelathini na tatu na nyingine yenye Utawala sabini ikionyesha bei ya nauli. Watu wengi wanaonekana wakisubiri usafiri au wakipanda matatu pia kuna bango la Nairobi Aviation College likionekana nyuma.

Basi la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna watu wakitembea kando ya barabara, majengo marefu na ishara ya wifi bure, ikionyesha mandhari ya jiji lenye usafiri wa umma na miundombinu ya kidijitali.

Maafisa wa trafiki wakisimamia barabara yenye magari na watu. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za serikali katika kusimamia usafiri wa umma na kuhakikisha usalama barabarani. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa utaratibu wa trafiki na usalama wa wananchi.

Barabara yenye magari na wafanyakazi wa trafiki huku nyuma kukiwa na majengo yanayojengwa. Hii inaashiria maendeleo ya miundombinu na usafiri wa umma hapa mjini kwa kukuza uchumi na kuunganisha maji.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna matatu ya rangi ya blue na kijani, ambayo imeegeshwa ikiwa na bango yenye njia zake ikiwemo thika bypass, ruiru, kimbo na juja. Watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na matatu, wakionyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo hilo.

Basi la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi mjini. Watu wanatembea karibu na basi hilo na majengo marefu yanaonekana nyuma. Inaonyesha hali halisi ya usafiri wa umma na shughuli za kila siku mjini.

Msongamano mkubwa wa magari na watu, kwenye barabara ya jiji. Kuna mabasi mengi ya abiria, magari madogo, na waenda kwa miguu, zikionyesha shughuli nyingi za usafiri wa uma, na maisha ya jiji.

Mandhari ya mtaani yenye mabasi mawili ya abiria ambayo ni matatu yaliyosimama barabarani. Kuna watu wengi wakizunguka na mmoja wao ameshika bango likionyesha namba za njia na nauli. Hii inaonekana kuwa kituo chenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye magari mengi ikiwemo matatu ya kupendeza ya njano iliyopambwa kwa michoro mingi ikiendeshwa upande wa kulia. Kwenye upande wa kushoto kuna barabara ya watembea kwa mguu yenye rangi ya kijani inayovuka barabara. Anga ina mawingu na barabara inaonekana kuwa na trafiki.

Basi ya rangi ya blue na kijani iliyosimama kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Basi hiyo ina mabango yanayoonyesha njia zake kama vile Thika by-pass , Ruiru, Kimbo na Juja. Watu kadhaa wakiwemo wasafiri na wauzaji wanaonekana wakizunguka basi hiyo.

Eneo lenye shughuli nyingi lenye watu wengi. Magari ya abiria na mabango yanayoonyesha maeneo mbali mbali kama vile: Nakuru, Gilgil na Kericho. Hii inaashiria utendaji wa huduma za usafiri wa umma ambazo ni muhimu sana hapa mjini, kwa kuunganisha watu wa miji mingine ya Kenya.

Matatu ya kupendeza yenye rangi nyeusi na mistari ya machungwa na kijivu, ikiwa na jina Twins na chapa ya Vans. Abiria wanaonekana ndani ya Matatu, na dereva au kondakta amesimama karibu na mlango. Nyuma, majengo marefu yanaonekana, yakionyesha kuwa gari hilo liko katikati ya mwa mji.

Hii ni taswira ya maisha ya kila siku hapa Kenya ikionyesha huduma za usafiri wa umma. Matatu ikiwea imeegeshwa mizigo mingi juu inawakilisha uhai wa shughuli za usafirishaji wa abiria na bidhaa mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na watu wakitembea. Upande wa kushoto kuna jengo la kifahari lenye mnara wa ukuta mkubwa na nyuma yake kuna majengo mengine ya mjini. Bango la barabara linaonekana kwa mbali vikionyesha vivuko.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili likiwa na daraja ya waenda kwa miguu likivuka juu. Kuna mimea pembezoni, mabarabara na nguzo za taa za barabarani. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini au ya viunga vya mji; ikionyesha miundo mbinu ya usafiri wa umma na binafsi.

Shughuli za usafiri wa umma nchini, huku matatu mbili zikiwa zimepaki barabarani. Moja ina rangi ya blue , na nyengine nyekundu, na katikati kuna mtu ameshika bango la Enavu Utawala Airways. Nyuma kuna majengo marefu ya mji.

Eneo la kituo cha matatu au teksi, kuna bango kubwa la Supreme Shuttle Nakuru Direct, ikionyesha huduma za usafiri kuenda Nakuru. Matatu kadhaa zimeegeshwa na watu wanaonekana wakitembea karibu, ikionyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo hilo. Pia kuna maduka kama Lusana Farmer's.

Barabara kuu yenye magari yanayopita na miti kando yake. Hali ya hewa inaonekana kua na mawingu, na kuna mianya ya maji barabarani. Inaonyesha miundo mbinu ya usafiri wa umma, na harakati za magari mjini.

Shimo refu, lililochimbwa ardhini, likiashiria kazi ya ujenzi, au uwekaji wa miundo mbinu, kama mabomba ya maji, au maji taka. Kulia kuna sehemu ya mashine ya kuchimba, labda ya kuchimba mashimo, na nyuma kuna majengo, ikionyesha kuwa ni eneo hili linaendelezwa.

Chumba kinachohifadhi maji ya kunywa yaliyofungashwa kwenye chupa. Chupa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine zimewekwa juu ya friji. Hii inaonyesha umuhimu wa usambazaji wa maji safi na salama kwa wakaazi.

Mfereji mrefu uliopigwa labda kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji au mfumo wa maji taka au miundombinu ya barabara hapa mjini. Udongo umeondolewa na kuwacha shimo refu ikionyesha kazi kubwa ya ujenzi inayoendelea.

Kreni kubwa ya manjano inashughulikia bomba refu la chumba karibu na reli za treni. Kuna wafanyakazi kadhaa waliovalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa wakisimamia na kushiriki katika kazi hiyo. Huu unawezakuwa ni mradi wa usambazaji wa maji au usimamizi wa taka unaopitia chini ya njia ya reli.

Rundo kubwa la taka karibu na majengo. Hii inaashiria chagamoto za usimamizi wa taka katika eneo hilo na inazua wasiwasi kuhusu afya na mazingira kutokana na taka izo karibu na makazi ya watu.

Lori la JJ waste lililobeba rundo kubwa la taka au vitu vilivyokusanywa likiwa barabarani. Wanaume kadhaa wanaonekana juu ya lori na karibu nalo wakishughulikia shehena. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo na magari mengine yakiwa nyuma kuonyesha mazingira ya mijini.

Tenki kubwa la maji, lenye chapa vectus , likiwa na bomba la kijani. Matenki kama haya ni muhimu kwa kuhifadhi maji safi, na kusaidia katika usimamizi wa maji hapa mjini, ambapo usambazaji wa maji ni huduma muhimu ya serikali.

Kiwanda kikubwa cha zamani chenye miundo ya chuma kilichoshika kutu na mabomba makubwa. Kiwanda kinaonekana kuwa kimewachwa au kutumika kwa muda mrefu na miundo yake mikubwa inaonyesha historia ya uzalishaji. Anga la buluu linaongeza utofauti wa rangi ya hisia na ukubwa.

Bomba la maji lililozikwa nusu kwenye udongo wa matope. Kuna maji yaliykwama karibu na bomba, ikionyesha uwezekano wa eneo lenye unyevu. Mandhari inaonekana kuwa ya shamba au eno lisolo na ujenzi.

Tinga tinga kubwa la manjano la Komatsu likifanya kazi karibu na rundo la udongo chini ya daraja kubwa. Hii inaweza kuashiria mradi wa ujenzi wa miundombinu labda unaohusiana na huduma za maji au usimamizi wa taka unaoendelea hapa jijini.